Huu ni mfumo wa bustani ya wima unaotumia mabomba meupe ya PVC yaliyopangwa kwa safu kadhaa na viungo vya kupandia vya rangi nyeusi. Mimea yenye rangi ya kijani kibichi yanaonekana waziwazi. Uzio wa mbao na kuta za matofali zajitokeza.

Hili ni shamba la mimea ya nyanya. Baadhi ya mazao bado ni mabichi hivyo yenye rangi ya kijani kibichi ilhali ya mengine yameiva hivyo kutokeza rangi ya nyekundu. Udongo unaonekana ukiwa na nyasi kavu.

Tunaona kundi la ng'ombe weusi na weupe wakiwa kwenye zizi la kisasa la ng'ombe wa maziwa. Vilevile pia kuna senyi juu ya wanyama hawa huenda zinatumika kudumisha hewa safi na pia kudumisha ubaridi katika mazingira haya.

Hili ni eneo au sehemu ya kuhifadhi mavuno ya uyoga. Nayo ni yenye rangi nyeupe. Yamepangwa kwa rafu kutoka chini hadi juu kila sehemu. Chumba hiki kina taa za fluorescent kwenye paa yake.

Hili ni shamba kubwa la mimea ya kabeji iliyopandwa kwa mistari sawasawa ndefu. Udongo umebonyeza mabonge madogo madogo karibu na mboga zile. Kwa mbali miti na nyasi yenye rangi ya kijani kibichi yanaonekana.

Hili ni chumba au jengo linalotumiwa kwa ajili ya kazi au shughuli za ukulima. Kuku wenye rangi nyeupe wamef wamewekwa katika sehemu hili. Juu ya k juu yao, kuna mikebe yenye rangi nyekundu inayotumika kuwapatia maji na chakula.

Hili ni shamba lililopandwa mimea mingi, ikiwemo mahindi yenye rangi ya kijani. Udongo ni wenye rangi ya hudhurungi kuashiria maadini mengi. Mkulima anaendeleza shughuli ya ukaguzi au unyunyiziaji dawa.

Hiki ni kifaa kinacho tumiwa kuvuna mimea kama vile ngano au mchele na ni kenye rangi ya manjano. Kwa umbali miti yenye rangi ya kijani kibichi imejitokeza.

Hili ni shamba lililopandwa mimea aina ya kabeji iliyo na matawi yenye rangi ya kijani. Udongo eneo hili ni wenye rangi ya hudhurungi kuashiria kuwepo kwa madini mengi. Sehemu ya mbali au kando kando kuna miti na nyasi zenye rangi ya kijani.

Hili ni shamba kubwa lililopandwa mimea ya kabeji yenye rangi ya kijani kibichi ukingoni kuna nyasi na miti mikubwa yenye rangi ya kijani kibichi anga inaonekana kua tuli na yenye rangi nyeupe.

Hili ni shamba au sehemu walipopanda mmea wa nyanya. Matunda yake ni yenye rangi nyekundu na ya kijani kibichi. Vilevile, matawi na majani yake ni ya rangi ya kijani kibichi. Udongo wa sehemu hii hauna nyasi yoyote.

Hii, hili ni shamba kubwa la migomba iliyopandwa kwa safu ndefu hivyo kutokeza njia katikati mwake. Kila mmea unatokeza mashada makubwa ya ndizi mbichi iliyo na rangi ya kijani kibichi.

Hii ni mimea yenye rangi ya kijani iliyopandwa ndani ya kifungilio ili kudumisha hali ya hewa inayofaa kwa ajili ya ukuzi wake. Kwa mbali jua au mianga ya jua inajitokeza.

Hili ni shamba lenye mimea huenda ikawa majani chai yenye rangi ya kijani kibichi. Mwanamke aliyevalia mavazi yenye rangi ya samawati na kitambaa cha kichwa chenye rangi nyeupe yuko pembezoni. Tenki yenye rangi nyeusi ya plastiki imo katikati ya eneo hili.

Hapa ni ndani ya banda kubwa la kuku, lililojaa kuku wengi weupe. Humu kuna mifumo mbalimbali ya kuwalisha na kuwanywesha wanyama hawa. Vilevile kuna taa zinazotoa mwangaza mle ndani.

Bomba kubwa lenye rangi nyeusi limelazwa kwenye udongo ulio na rangi ya kahawia .Katika shamba lililopandwa mimea kadhaa ilio na rangi ya kijani kibichi .Kando Kando yake, makaratasi yenye rangi nyeusi yametandikwa mle.

Hili ni shamba lililotayarishwa kwa ajili ya shughuli ya upanzi. Udongo ni wenye rangi nyeusi au hudhurungi iliyokolea kuashiria kuwepo kwa madini mingi. Mabomba mawili yenye rangi nyeusi yamelazwa juu ya ardhi kutoka sehemu moja hadi ingine kuonyesha mfumo wa umwagiliaji maji kwenye eneo hili.

Hili ni shamba lililopandwa mimea midogo yenye rangi ya kijani kibichi. Udongo unaonekana ukiwa na vijisehemu vya nyasi, mabomba madogo meusi yamelazwa kotekote kuashiria mbinu au mfumo wa umwagiliaji maji kwa matone.

Hili ni shamba lenye mimea au mboga zenye rangi ya kijani kibichi udongo ni wenye rangi nyeusi kuashiria madini mengi. Bomba ndogo lenye rangi nyeusi limelala kwenye mchanga kuonyesha umwagiliaji maji kwa matone.

Hili ni shamba lililopandwa mmea, huenda ikawa ni mahindi yenye rangi ya kijani kibichi. Ukingo mmoja, bomba lenye rangi nyeupe limelazwa kwenye udongo, ilhali ule mwingine, nyasi ndefu zimemea.

Hili ni shamba lililotayarishwa kwa ajili ya upanzi lenye udongo wenye rangi ya hudhurungi. Mabomba madogo madogo yenye rangi nyeusi yamepangwa kuashiria mfumo wa umwagiliaji maji wa matone.

Hili ni shamba liliopandwa mimea midogo huenda ikawa viazi vitamu. Udongo unarangi nyekundu kuashiria una madini mengi ya chuma. Mabomba meusi mepesi yanaonekana kuashiria umwagiliaji maji wa matone.

Hili ni shamba kubwa lililopandwa mimea mingi yenye rangi ya kijani. Udongo ni wenye rangi ya hudhurungi. Kando kando kuna mitaro mikubwa iliyojaa maji, kuonyesha au kuashiria mfumo wa umwagiliaji maji.

Hili ni shamba kubwa lililopandwa mimea, yenye rangi ya kijani kibichi. Bomba kubwa lenye rangi nyeupe, limelazwa chini kwenye ardhi, huku likinyunyizia maji, upande wa kushoto na kulia.

Mmea mdogo unaonekana kustawi vizuri kwenye udongo nayo ni yenye rangi ya kijani kibichi. Kando yake, bomba kubwa lenye rangi nyeusi limelala chini nalo lile ndogo imeunganishwa na kiunganishi chenye rangi ya kijani kibichi na nyekundu kwenye lile kubwa.

Hili ni shamba kubwa lililopandwa mahindi kwa wingi. Kando bomba kubwa lenye rangi nyeupe na uchafu, lanyunyuzia maji kwenye udongo. Mimea hii ni yenye rangi ya kijani kibichi.